Mwanamke akiwa anapanda ngazi ili kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma wa darasa la shule ya awali, ukutani kukiwa na picha za midoli pamoja na magari na wanyama mbalimbali.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, kukiwa na bustani iliyopandwa majani mazuri ya rangi ya njano na sehemu ya kuegesha magari, ikiwa na magari yaliyosimama sehemu hiyo.

Mazingira mazuri ya shule ya msingi, kukiwa na majengo ya kisasa ya madarasa, pamoja na bustani nzuri yenye maua, nyasi fupi za rangi ya kijani na miti mirefu inayotoa vivuli vizuri.

Mazingira ya ndani ya darasa la shule ya msingi, kukiwa na madawati yenye viti kwa ajili ya kukalia, mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeusi, mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia vioo pamoja na picha ya ramani za dunia.

Mwalimu wa sekondari akiwa nafanya uchunguzi, kwa kuchanganya kemikali za aina tofautitofauti, zilizohifadhiwa katika chupa. Kila moja ikiwa na rangi tofauti.

Walimu wa shule za sekondari pamoja na wasimamizi wa mitihani, wakiwa wanakabidhiwa mitihani ya wanafunzi iliyofungwa vizuri katika bahasha za plastiki, ili kwenda kufanyika na kurudishwa kwa ajili ya masahihisho.

Walimu pamoja na wasimamizi wa mitihani, wakiwa ndani ya chumba cha mtihani, wakihifadhi vizuri mitihani katika bahasha za rangi ya kijani ili kupelekwa kusahihishwa.

Wanafunzi wa vyuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano mbalimbali ya kile walichofundishwa, wakitumia kompyuta mpakato, simu janja za mkononi ambazo zipo mezani, pamoja na madaftari na mikoba ya kubebea vitu mbalimbali.

Mkufunzi wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile; simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kujisomea, huku nyuma kukiwa na rafu zilizo na vitabu mbalimbali pamoja na kabati.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa kundi la wanafunzi wa vyu, walioketi katika viti wakiwa wanamskiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa chuo akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, chupa za maji ya kunywa pamoja na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika darasa, wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani, kukiwa na mwanga wa kutosha unaoingia kupitia katika dirisha lenye vioo.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika madawati, wakiwa na madaftari pamoja na kalamu ili kuandika kile wanachofundishwa.

Mkufunzi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika madawati ndani ya darasa kubwa lenye taa nyingi zinazotoa mwanga wa kutosha, madirisha makubwa ya vioo. Huku mezani kukiwa na madaftari mikoba ya kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mkufunzi wa chuo akiwa anawafundisha wanafunzi wa vyuo vikuu walioketi katika viti vya plastiki, huku mezani kukiwa na madaftari, kalamu, mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo pamoja na chupa za maji.

Wanafunzi wa vyuo wakiwa ndani ya darasa kubwa lenye madirisha mapana yaliyo tengenezwa kwa vioo, wakiwa wanamsikiliza mwalimu, na kuandika kila wanachofundishwa katika madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo kikuu, walioketi katika madawati , mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaktari pamoja na mikoba ya kubebea vitu vidogovidogo. Mkufunzi huyo akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kama vile vifaa vya kufungulia, vifaa vya kusafisha, vya kuchomelea pamoja na vya kupima umeme.

Mdada au mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amevaa koti kubwa la rangi ya bluu na kusimama mbele ya meza iliyo na vifaa mbalimbali; vinavyotumika katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, ikiwa ni pamoja na vifaa vya kufungulia, vya kuchomelea, vya kupima umeme na vya kusafisha.

wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya uchunguzi au utengenezaji wa simu ya mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, vya kuchomelea, vya kupima umeme na vingine vya kusafisha.